Huu ni mimea wa mnaa uliopandwa kwenye chungu ndani yamfumo wa kilimo cha hydroponic pengine katika chafu. Mfumo huu unatumia mabomba meupe yenye mimea mingi iliyopandwa kwa safu ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo .

Hili ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambao ni hydroponic ndani ya javu au muundo wenye paa la wavu. Inaonekana kuwa mimea mingi yenye majani inayopangwa kwa safu ndefu na imepandwa kwenye vyombo au mfumo maalum badala ya ardhi.

Hili ni mfumo wa kilimo cha hydroponic .Inaonyesha mimea ya lettuce ikikuzwa bila udongo. Mfumo huu una kiwango tofauti na unafaa kuwa kilimo cha mboga nyumbani hata katika nafasi ndogo.

Huu ni mfumo wa bustani wa haidroponiki ambapo unatumia mabomba kupeleka maji moja kwa moja hadi kwa mizizi. Mfumo huu unafuatilia na kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea, ambapo ukitoa suluhisho rahisi na lenye ufanisi zaidi kudumisha hali ya ubora na ukuaji wa mimea.

Huu mfumo wa bustani yenye wima ya hydroponic ambapo mimea imekuzwa bila udongo ikitumia maji na virutubisho tu, mfumo huu unatumia hewa au ukungi kutoa virutubisho kwa mizizi ya mimea inaonekana kuwa mfumo wa kisasa wa kilimo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki, unaotumia mabomba ya PVC, kukuza lettuce bila kutumia udongo. Mfumo huu, una ngazi tatu, na kila ngazi ina mimea ya lettuce zinayokua vizuri ndani ya mabomba hayo. Mahali yenye virutubisho, kupita kwenye mabomba na kutoa lishe kwa mzizi za mimea.

Hili ni bustani wima la mfumo wa hydoponic inayotengenezwa kwa kutumia chombo kilichorekebishwa ambapo saladi lettuce kinakua. Hydroponic ni mfumo wa kilimo ambao unakuzwa bila udongo.

Hili ni mimea mdogo unaoonekana kama mche wa mboga uliopandwa kwenye sufuria nyeusi ndogo. Sufuria hii imewekwa kwenye mfumo mweupe wa kilimo cha hydroponic , ambapo ni mfumo wa kukuza mimea bila kutumia udongo.

Hili ni chafu lenye mimea mingi ya kijani kibichi inayofanana na lettuce au kale iliyopandwa kwa safu ndani yake. Mimea hiyo inaonekana kustawi vizuri.

Hili ni shamba kubwa la mananasi iliyokomaa, yakiwa yamepandwa kwa mpangilio mzuri, na majani yao marefu yenye ncha kali yanaonekana wazi. Nasi yenyewe yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi na baadhi yanaonekana kuanza kuiva na kuonyesha rangi ya njano.

Hili ni chafu yenye mimea mingi iliyopandwa kwa safu ndefu. Mimea inaonekana kuwa na afya na kukuua vizuri ndani ya muundo wa chafu ambao una paa la wazi na fremu ya chuma inayovuka mkono.

Hawa ni watu wawili wanaonekana kuwa wanawake wakifanya kazi shambani au kwenye bustani ya kijani kibichi ,labda chini ya muundo wa javu wamevalia nguo za buluu na glovu ,wanaonekana wanavuna wanapanga mimea labda mboga kwenye vikapu vya plastiki vyekundu.

Hili ni ndani ya banda kubwa la kuku likiwa limejaa kuku wengi wa kufugwa, labda kuku wa nyama au wale wanaotaga mayai. Kuku hawa wanaonekana wakiwa wametawanyika sakafuni ndani ya banda hilo lenye paa refu na miundo ya chuma inayounga mkono.

Hili ni rundu kubwa la vitunguu vyekundu vilivyovunwa vikiwa vimependizwa chini labda kwenye shamba au eneo la kuhifadhia ,kuna mtu anaonekana akishughulikia vitunguu hivi labda akipakia au kuviweka sawa.

Hili ni shamba la migomba lililo jaa ndizi mbichi, migomba ime pangwa kwa safu na matunda ya ndizi yana ninginia kutoka kwenye mimea, yakiwa bado yameungamishwa kwenye mashina. Mandhari ina onyesha mimea mingi ya migomba ikionyeshwa wingi wa ndizi zinazo kua.

Hili ni kilimo cha kiwanda , kundi kubwa la vifaranga, wengi wao wakiwa weusi na wachache wakiwa weupe au rangi ya kahawia, wakiwa wametayanyika kwenye sakafu ya banda la kuku. Kuna vyombo kadhaa vya kunywea maji vya kuku.

Huu ni ndani ya chafu yenye mimea iliyo pandwa kwa safu ndefu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unao onekena kando wa mimea. Muundo wa chafu una madhawa ya chuma na kifunikio ni ya nyenzo ya plastiki au wafu, ikiruhusu mwanga kupitia na kulinda mimea.

Hawa ni safu ya ng'ombe wa maziwa huenda wakiwa wamefungwa katika zizi la kukamua maziwa au eneo la kulisha. Wanaonekana wakiwa wamepangwa kwa utaratibu, na baadhi wana vinywa vyao vinaonekana wazi. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba la maziwa au kituo cha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Hili ni zao la stroberi likiwa limepandwa ndani ya chafu au mfumo wa kilimo cha wima. Mimea ya stroberi inaonekana kukua kwa mpangilio na matunda mekundu yaliyoiva yakining'inia kutoka kwenye mimea. Muundo wa chafu au mfumo wa kilimo cha wima unaonekana wazi ukitoa mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuaji wa mimea.

Hawa ni kuku wengi sana, wakiwa katika banda la kuku, labda shamba la kuku, la kibiashara. Sakafu inaonekana ikiwa imejaa kuku, na kunaonekana kuwa na vifaa vya kulisha au kunyweshea maji, ndani ya banda.

Hili ni kiwanja kubwa iliyo jaa kabeji zikuwa zimepangwa vizuri na tayari kwa kuvuna. Majani yake ya kijani kibichi na yana vichwa vikubwa vilivyo ungana. Kabeji hizi zinaonekana kuwa na afya na zimekomaa zikionyesha mavuno mengi.

Huu ni shamba lenye mimea ya kabeji. Mimea imepandwa kwa safu na majani yake yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi yakiwa yamekomaa na yenye afya. Udongo unaonekana kuwa imepangwa vizuri kati ya safu za kabeji.

Hiki ni kilimo cha kiwanda inaonyesha nyumba ya Kitalu ambayo ni muundo unaotumiwa kwa kilimo cha mimea, Kitalu hii ina sura ya mviringo na imefunikwa na vifaa vya plastiki au kioo inatumika kulinda mimea kutoka hali mbaya hewa ya na wadudu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ,unaotumia nguvu ya uvutano ,mfumo huu unatumia ndoo iliyoinuliwa kuhifadhi maji ambayo kisha hutiririka pole pole kupitia mtiija midogo hadi kwenye mizizi ya mimea .

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza maji. Bomba kubwa la maji linaonekana kupitia katikati ya mimea, na kutoka kwenye bomba hilo. Kinyunyizo kinatoa maji kwa nguvu, yakienea juu ya mimea na ardhi, ili kumwagilia.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unayotumia bunduki ya mvua au kinyunyizio kikubwa cha maji kukimwagilia shamba la mimea pengine maharagwe ya soya. Mfumo huu unatumia maji yenye shinikizo la juu kunyunyizia maji kwa umbali mkubwa kwa hivyo kuruhusu umwagiliaji wa eneo kubwa kwa ufanisi.

Hili ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika shambani. Mfumo huu unahusisha mabomba madogo yanayopitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na hivyo kuokoa maji na kuhakikisha mimea imepata unyevu wa kutosha.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likipita karibu na mimea midogo ikipendekeza matumizi ya mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji mfumo huu unasaidia kuokoa maji kwa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu na inaonekana kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone au mabomba ya maji yaliyowekwa kando ya mimea. Pia kuna miundo ya mbao inayotumika kama nguzo za fremu ya kusaidia mimea au kutoa kivuli.

Hili ni shamba kubwa la kilimo. Kuna maji mengi yanayotiririka kwenye mfereji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mimea mirefu inaonekana upande zote za mifereji. Inaweza kuwa maini au miwa ambapo mara nyingi utoswa kwenye kutumia umwagiliaji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza maji shambani. Mfumo huu unatumia vinyunyizaji kusambaza maji kwenye mimea na inaonekana kunyunyiza maji kwa upana kwa shamba lenye mimea.

Hili ni bustani au shamba iliyo inuliwa yenye vitanda vya kupandia vilivyojengwa kwa mbao au vifaa vingine vinavyopangwa kwa safu. Inaonekana kama mfumo wa kilimo cha bustani au upandaji mimea kwa kiwango kidogo.

Hii ni mfumo wa umwagiliwaji wa matone shambani ambapo bomba la umwagiliaji limepita karibu na mimea midogo na maji yanayotolewa kwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu husaidia kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi wa kilimo kwa kueleza maji mahali panapohitajika zaidi.

Hili ni bustani au shamba ndogo lenye mimea iliyopandwa kwa safu, kuna mimea miwili tofauti moja ikiwa na majani mapana na nyingine ikiwa na majani membamba yaliyopangwa kando ya njia au mfereji ,katikati ya mimea hiyo kuna bomba cheusi la umwagiliaji linalopita katikati ya safu za mimea.

Hili ni shamba lenye mimea aina ya maharagwe iliyopandwa kwenye safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea hiyo inaonekana kuwa wa afya na imepangwa vizuri shambani. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kupendeza.

Hili ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mistari na inamwagiliwa maji moja kwa moja kwenye mizizi, kupitia mabomba madogo ya matone. Mfumo huu husaidia kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Hili ni shamba lenye udongo wa rangi ya kahawia, likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone au mipira ya maji, iliyolala chini, ikielekeza maji kwenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Inaonekana kama shamba liliyoandaliwa kwa kilimo, labda kwa ajili ya mboga au mazao mengine.

Hili ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji au mabomba au mfumo wa matone au wa kunyunyizia maji iliyowekwa kwenye udongo au chombo cha kupanga. Inaonekana kuwa bomba nyeusi na sehemu ya buluu inayofanana na kiunganishi.

Huu ni shamba lenye mimea iliopandwa vizuri pengine mazao ya kilimo ikiwa na mfereji wa umwagiliaji pembeni. Mfereji huu unaonekana kukuwa na maji na una mabomba au muundo wa zege kando yake. Unaashiria mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye rutuba.

Hili ni shamba lililolimwa likiwa na mistari inayopangwa vizuri ya udongo iliyotayarishwa kwa ajili ya kilimo. Katika kila mstari kuna mfereji ya maji ambayo inaonekana kutumika kwa umwagiliaji wa mimea. Shamba linaonekana kuwa tayari kwa kupanda au tayari lima mimea michanga isiyoonekana wazi.

Hili ni shamba lenye mimea midogo inayo kua maragwe, una mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini. Mfumo huu unatumia mabomba madogo yanayo peleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata kiasi sahihi cha maji.

Huu inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu hutumia mabomba meusi, kupeleka maji moja kwa moja kwa mizizi ya mimea, huku kupungua upotevu wa maji kwa uvukizi. Katika picha, unaweza kuona mabomba yamewekwa katika safu za mimea.

Huu ni kilimo mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha shamba lenye mimea midogo. Shamba hili ni la mboga. Kuna mfumo wa umuagiliaji wa matone, inaonekana. Mabomba inapeleka maji moja kwa moja hadi kwa mizizi ya mimea.

Hili ni kilimo wa mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha shamba lenye mistari ya mimea. Mimea hio iko na bomba inayobeba maji moja kwa moja hadi kwa mimea. Mimea hii inaonekana kama imepandwa kwa mpangilio na inaweza kuwa mazao ya aina flani.